Madawati ambayo yametengenezwa kutumia mbao na yakapakwa rangi ya kahawia na chuma ambayo imepakwa rangi nyeusi, yamepangwa kwa mistari tofauti. Kuta ya chumba hiki, ni ya rangi ya kijani, buluu.

Jengo la ghorofa yenye milango ya rangi ya kahawia ambayo imetengenezwa na mbao madirisha ya chuma ambayo yamepakwa rangi ya kijani linaonekana.

Jengo la ghorofa linaonekana, Lina milango mikubwa ya rangi ya kahawia ambayo imetengenezwa na mbao. Kando ya milango hiyo kuna madirisha ambayo yametengenezwa na chuma yakapakwa rangi ya kijani.

Mwanariadha kwa jina Samson Ojuka amevalia shati la rangi nyeusi, kaptura ya rangi ya kijivu na anaonekana akifanya mazoezi kwa uwanja. Ameruka na yupo kwa sehemu ambayo ina mchanga wa rangi ya kahawia.

Mwanamume mmoja ambaye amevalia suti la rangi ya buluu na shati la rangi nyeupe ameshikilia kipazasauti mbele ya jukwaa ambayo imetengenezwa na mbao. Nyuma yake kuna bango lenye maandishi ya manjano na nyeusi.

Karatasi ya mtihani ya somo la dini la kikristo ambalo limesahishwa na mwalimu kutumia kalamu ya rangi nyekundu linaonekana.

Wanaume wawili ambao wanaonekana kama wanariadha, wako kwa shuguli za kukimbia. Mmoja wao amevalia fulana ya rangi nyeusi na kaptura ya rangi nyeusi. Mwengine amevalia fulana ya rangi ya kijani kibichi na kaptura ya rangi nyeusi.

Mwanamume mmoja mlemavu anaonekana akiendesha baiskeli. Magurudumu ya baiskeli ni ya rangi nyeusi. Analiendesha kwa barabara ya lami na kando ya barabara kuna mimea ya rangi ya kijani kibichi.

Chumba ndogo ambalo linaonekana kama shule lina michoro ambayo haionekani wazi ukutani. Kuna chuma ambazo zimesimamishwa. Zimepakwa rangi nyeusi mbele ya chumba hicho.

Kompyuta mbili za rangi nyeusi zinaonekana zikiwa zimeekelewa juu ya meza ambayo imetengenzwa kutumia mbao na chuma . Meza hiyo imepakwa rangi nyeupe na kando yake kuna kundi la vitabu.

Vitabu vya darasa la saba vya somo la kompyuta vinaonekana vikiwa vimewekelewa juu ya meza. Ukurasa wa jedala wa vitabu hivi, umepakwa rangi ya bluu na kuna michoro iliyo kwa ukurasa huo.

Jengo ndogo ambalo linaonekana kama shule lenye milango ya rangi ya buluu na kuta zake zina michoro aina tofauti linaonekana kwa umbali.

Madawati yamepangwa labda darasani. Yametengenezwa kutumia mbao ambayo, imepakwa rangi ya kahawia na chuma ambayo, imepakwa rangi nyeusi.

Mlango wa jengo ambalo linaonekana kama makazi ya watu umefunguliwa jengo hili limetengenezwa kutumia mawe madirisha yake yametengenezwa kutumia vyuma na yamepakwa rangi ya kijani.

Rafu ambayo imebeba vitabu vya rangi tofauti inaonekana. Rafu hiyo imepakwa rangi nyeupe na inaonekana ikiwa imebeba vitabu vya rangi ya kijivu, nyeusi, machungwa na bluu.

Mlango uliotengenezwa na mbao na unaonekana kuwa mzee umefunguliwa. Umepakwa rangi ya kahawia na juu yake, kuna karatasi ya rangi nyeupe ambayo imeandikwa, kidato cha kwanza R.

Meza mbili ambazo zimetengenezwa na vyuma na mbao zinaonekana. Juu ya meza, kuna kompyuta mbili, tatu za rangi nyeusi. Kando yake kuna viti vya plastiki vya rangi nyeupe.

Ukurasa wa kitabu kilichohidhimishwa na KICD kimefunguliwa kuna michoro aina tofauti ambayo inaonekana mchoro wa kwanza ni wa mwanaume ambaye amevalia kazu ya rangi ya nyeupe.

Wanaume watatu wanaonekana wakimshughulikia mwanamke mmoja ambaye ni mlemavu. Mwanamke huyo ameketi kwa mashua kando yake kuna kiti cha magurudumu.

Jengo la gorofa ambalo lina mabati ya rangi nyekundu, milango ya rangi ya kahawia, madirisha ya chuma ambayo yamepakwa rangi ya kijani. Linaonekana kuwa la makaazi. Kando ya jengo hilo kuna nyasi imepandwa.

Mwanariadha ambaye ni mlemavu Yuko kwenye mashua ya rangi nyeupe, Kando yake kuna kiti cha magurudumu . Amevalia shati ya rangi nyekundu ,Kofia ya rangi nyeusi.

Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amemshika msichana mchanga mkono na wanaonekana wakiwa katika harakati ya kukimbia, kando yao kuna uwanja na viti vya plastiki vya rangi ya blue na cream .

Kompyuta ya rangi nyeusi inaonekana ikiwa imeekelewa kwa meza iliyopakwa rangi nyeupe. Kando yake kuna kiti kilichotengeneza kutumia mbao na chuma alafu kuna kitu kama mkebe ambao umewekelewa juu ya meza ambao una kalamu.

Bustani la maua ya rangi ya manjano na kijani linaonekana likiwa limepaliliwa. Kando yake kuna nyasi ambayo imefyekwa na miti yenye matawi ya kijani kibichi.

Majina ya wiki yamesimamishwa kwa ukuta ambao umepakwa rangi ya krimu . Kuna Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi ,Ijumaa na Jumamosi.

Rafu ya mabati, iliyopakwa rangi nyeupe, ina vitabu tofauti vya rangi tofauti ambavyo vimeekelewa kwa sehemu tofauti. Rangi ya blue ,pinki na manjano, inaonekana kwa wingi.

Ukurasa wa kitabu cha darasa la pili, unaonekana ukiwa umefunguliwa. Kuna michoro kadhaa ambayo inaonekana kwa kurasa hulo. Mchoro wa kwanza unaonyesha watoto wawili, ambao wanatabasamu huku wakiwa wamebeba kanzu.

Rafu ambazo zimetengenezwa na mbao na kupakwa rangi tofauti zinaonekana, rafu ambayo imepakwa rangi nyeupe inaonekana ikiwa na chupa ndogo katika sehemu ya chini.

Kompyuta mbili za rangi nyeusi zimeekelewa juu ya meza ,kando yakeniuna vitabu vya wanafunzi ambavyo vimeekanishwa upande mona.

Ubao wa rangi nyeupe wenye maandishi ya kalamu ya rangi ya bluu na nyeusi inaonekana kuna tarehe ambayo imeandikwa.

Kompyuta ya rangi nyeusi imeekelewa juu ya meza, ambayo imetengenezwa kutumia mbao na chuma na imepakwa rangi nyeupe. Kando ya meza iyo kuna chuma ambazo zimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Ubao wa rangi nyeupe una maandishi ya rangi ya buluu, nyekundu na nyeusi. Kuna rula ya rangi ya machungwa, ambayo imewekelewa katikati ya ubao.

Ratiba ya shule ya Thika Road Christian Junior School inaonekana ikiwa imeandikwa na kalamu ya rangi nyeusi kwenye karatasi ya rangi nyeupe na imeshikanishwa kwa ukuta.

Viti, vimepangwa kwa mistari tofauti. Vimetengenezwa kutumia mbao na chuma ambazo zimepakwa rangi nyeusi. Kuta za jumba hili, limepakwa rangi ya buluu.

Mwanariadha ambaye anaitwa Asiya Suluhu ambaye ni mlemavu anaonekana akiwa kwa mashua akifanya mazoezi katika Mto Oise. Amevalia jezi ya rangi nyeusi na miwani kicwani.

Mwanamke, ambaye ni mwanariadha, kwa jina Ziasulu Muhamed. Ameketi kwa kiti ambacho kimetengenezwa kutumia mbao. Mwanamke huyo ni mlemavu na hana miguu yote miwili.

Wanaridha wawili wanaonekana wakisherehekea huku wameiinua mikono yao juu. Mmoja wao amefungwa kitambaa cha rangi ya bluu kwa macho na amevalia jezi ambayo imeandikwa Kenya Kimani.

Mwanariadha kwa jina Koech, ambaye ni kipofu, anaonekana akisaidiwa na msaidizi wake. Wamevalia mavazi ya wanariadha na wanaonekana wakiwa kwa mbio.

Nyumba inayoonekana kama makaazi ina paa ambayo limetengenezwa kutumia mabati ya rangi nyekundu. Madirisha yake ni makubwa na yamepakwa rangi nyeupe, Kuna njia inayoelekeza kwa lango ambalo liko wazi.

Wachezaji wa mpira wa kandanda wa jinsia ya kiume, wanaonekana wakiwa wamesimama kwa mstari. Wamevalia jesi za rangi nyeusi na mbele Yao kuna mipira miwili.